Wafanyakazi watatu ndani ya kiwanda wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na nguo za kazi wako karibu na mashine inayofunga mifuko ya mbolea au bidhaa za kilimo mifuko hii ikiwa imeandikwa na wino wa rangi tofauti tofauti ikidhibitisha kuwa wanafanya kazi ya kupakia mbolea ambayo ni bidhaa muhimu katika sekta ya kilimo na agroveti.

Dawa ya mifugo, dawa hii inatumika kutibu vimelea vya nje kama vile kupe nzi na utitiri, bidhaa hii inapatikana katika chupa ndogo ya mililita hamsini na ni moja ya bidhaa muhimu zinazopatikana kwenye maduka ya "agroveti" kwa ajili ya afya ya mifugo kama vile ng'ombe aliyeonyeshwa kwenye kifungashio na boksi la dawa hii.

Boksi likiwa na picha ya mifugo na kando yake kukiwa na chupa ambayo ina dawa ya mifugo ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua mifugo, kama ng'ombe pamoja na mbuzi. Boksi hili likiwa na rangi tofautitofauti na kwa nyuma likiwa na maandishi yanayoashiria jinsi dawa hii hutumika na hufaa kutumika kwa mifugo hawa.

Kiasi cha mbolea iliyofungashwa katika mifuko mitatu ya ujazo tofauti, ikiwemo kilo kumi, ishirini na tano na hamsini. Mbolea hii inalenga matumizi ya viazi na vitunguu. Mifuko hii inaashiria bidhaa zinazouzwa katika maduka ya agroveti ili kuwasaida wakulima kuongeza na kupata mazao bora.

Boksi la dawa kwa ajili ya mbwa dawa hii ni tembe inayoliwa na inalenga mbwa wenye uzito kati ya kilo 25.1 mpaka hamsini boksi hili linaonyesha picha ya mbwa na inaeleza kuwa ni kwa ajili ya matumizi ya wanyama pekee hii ni bidhaa muhimu inayopatikana kwenye maduka ya goveti kwa ajili ya kutibu au kuzuia magonjwa kwa wanyama kama mbwa.

Wanaume wawili wakiwa kwenye chafu iliyotengenezwa kwa urahisi, wakitumia mabeleshi kuchota takataka zilizosindikwa kwa muda mrefu na kutengeneza mbolea, ambayo ni pembejeo maalumu kwa shughuli za kilimo.

Dawa ya wanyama ikiwa imetengenezwa na viungo asilia na inalenga afya ya wanyama kama vile mbwa na paka. Chupa ina maelekezo ya matumizi na tahadhari ikisisitiza umuhimu wa kutumia dawa salama kwa wanyama. Uwasilishaji huu unawakilisha bidhaa za afya ya wanyama zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na maduka ya dawa za wanyama.

Dawa ya wanyama ambayo ni aina ya dawa ya kumeza, yenye mililita tisini, dawa hii inatumiwa kutibu minyoo ya tumboni kifungashio, kina maandishi ambayo yanaashiria matumizi ya dawa hii, katika afya ya mifugo na huuzwa kwenye maduka ya agroveti.

Kifungashio cha dawa ya wanyama, kifungashio hiki kimeelezwa wazi kuwa ni antibiotiki ya magonjwa mengi kwa ajili ya kudhibiti au kutibu magonjwa ya vifaranga. Hii ni bidhaa muhimu inayopatikana kwenye maduka ya goveti inayotumika kuboresha afya na ustawi wa kuku.

Dawa ya wanyama, ambayo inapatikana katika pakiti ndogo ya gramu mia na chupa kubwa. Dawa hii imeandikwa kuwa ni antibiotiki ya matumizi ya jumla, ikimaanisha inatibu magonjwa mbalimbali kwa kuku. Hii inaashiria bidhaa zinazopatikana kwenye maduka ya agroveti kwa ajili ya afya na matibabu ya mifugo.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upataikanaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama. Ndani ya duka hili kuna rafu zenye rangi nyeupe ambapo kuna pembejeo hizi za kilimo na dawa za wanyama, zikiwa zimepangiliwa vizuri kwa mpangilio mzuri tayari kuuzwa kwa wakulima.

Duka maalumu inayojishughulisha na uuzaji wa agroveti pamoja na dawa za wanyama, amesimama mwanamke mmoja aliyevalia gauni la rangi nyekundu na mwanaume mwingine wakiwa katika mazungumzo na kukiwa na mfuko wa mbolea ambao ni pembejeo muhimu ya kilimo. Kwenye rafu kuna dawa za wanyama zikiwa zimepangiliwa vizuri pia.

Banda kwenye maonesho ambapo watu wameketi wakijadiliana, banda hili linausika na bidhaa za kilimo na mifugo kama inavoonekana kwenye tangazo la chupa ya dawa ya mimea upande wa kushoto. Hii inaashiria maonesho yanayohusu biashara na elimu kuhusu bidhaa za kilimo na madawa ya mifugo.

Chupa na boksi la dawa, ambayo ni dawa ya sindano kwa ajili ya ng’ombe na kondoo, dawa hii ina kiambato hai na hii inaashiria bidhaa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, ambazo hutumika kutibu magonjwa na kuzuia wadudu kwa mifugo.

Dawa ya wanyama ambayo inatumiwa kama sindano kwa ajili ya mifugo, chupa ya dawa ina ujazo mililita 50 na ina lebo yenye maelezo ya kina. Huu ni mfano wa bidhaa zinazopatikana kwenye maduka ya agroveti kwa ajili ya matibabu na afya ya mifugo.

Duka maalumu linayojishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo. Ndani ya duka kuna rafu zenye rangi nyeupe na kahawia, ambapo dawa tofauti tofauti zilizomo kwenye vifungashio vya rangi tofauti tofauti zimepangwa kwa mpangilio mzuri tayari kwa ajili kwa kuuzwa kwa wakulima.

Dawa ya wanyama. Dawa hii inatumika kuondoa minyoo tumboni kwa ajili ya mbwa na paka. Kifungashio hiki kina maelezo ya matibabu ya minyoo. Dawa hii huuzwa kwenye maduka ya Agroveti kama suluhisho muhimu la afya ya wanyama.

Banda la kampuni ya twiga kwenye maonesho, kuna bidhaa za kemikali hasa dawa za mimea zilizopangwa kwenye rafu za vioo, hii inaashiria kampuni inayohusika na utengenezaji pamoja na usambazaji wa dawa hizi za kilimo na za mifugo ikionesha bidhaa zake kwa wateja.

Dawa ya wanyama ambayo ikifika kudhibiti kupe kwa kunyunyiza kwenye mifugo chupa hii ina lebo wenye maelezo ya matumizi na ina picha ya ng'ombe ikiashiria kuwa inalenga mifugo hii inaonyesha kuwa dawa hizi zinapatikana kwenye maduka ya goveti kwa ajili ya afya ya mifugo.

Watu wawili waliovaa nguo maalumu za kazi, wakiwa wamevaa na jozi za kinga mikononi mwao, wakiendelea na zoezi la usindikaji wa mbolea. Lipo rundo kubwa la taka lililokusanyika, ambalo linatumika katika usindikaji wa mbolea, ambayo hutumika kama pembejeo muhimu katika shughuli za kilimo.

Dawa ya wanyama ikiwa kwenye boksi lenye rangi tofauti tofauti dawa hii inayopatikana katika chupa ndogo ya mililita hamsini natumiwa kutibu vimelea vya nje kama vile kupe mji na utitiri kama inavyoonyeshwa kwenye lebo ya dawa hii huu ni mfano wa bidhaa muhimu zinazopatikana kwenye maduka ya agroveti kwa ajili ya afya ya mifugo

Kifungashio cha dawa ya wanyama iliyoandikwa wazi kuwa ni kwa ajili ya matumizi ya nje ya mnyama pekee. Dawa hii ambayo imetengenezwa mahsusi kwa ajili ya mbwa wadogo hadi kilo kumi, inafaa kwa ajili ya kuua viroboto na kupe. Hii ni bidhaa inayopatikana kwenye maduka ya goveti inayotumika kutibu na kuzuia magonjwa ya wanyama.

Wanaume kadhaa wakishusha mifuko mikubwa kutoka kwenye kontena la lori mifuko, hii inanembo ikiashiri bidhaa zinazohusiana na kilimo au mifugo kama vile mbolea au lishe ya wanyama; ambazo mara nyingi huuzwa katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, hii inaonyesha shughuli ya usambazaji wa bidhaa za mifugo au kilimo.

Bidhaa ya dawa za mifugo zikiwa katika boksi lenye rangi tofauti tofauti, hii ni dawa ya sindano inayotumika kutibu vimelea vya ndani na nje kwa ng'ombe, inapatikana katika chupa na hii inaonyesha kuwa inauzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo kama dawa ya wanyama.

Wakulima wawili wakiwa kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mazao aina ya mbogamboga, na kuyaweka kwenye matenga yenye rangi nyeusi pamoja na njano. Wakulima hawa wanalima zao la biashara, ambalo huwasaidia kupata kipato.

Mkulima mwanamke akiwa kwenye eneo la shamba akiendelea na zoezi la uvunaji wa maharage ya kahawa, mkulima huyu anavuna maharage haya na kuyaweka kwenye beseni lenye rangi ya kijani. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidie mkulima huyu kupata kipato.

Shamba kubwa la vitunguu vyekundu ambavyo vimekwisha kuvunwa na vimepangwa kwa mistari mirefu kwenye udongo ili vikauke, zao ili ufaa kama zao la biashara kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Shughuli hii inaonyesha hatua ya mwisho ya uvunaji, ambapo mazao waandaliwa kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Shamba kubwa la vitunguu, likiwa limepandwa kwa utaratibu katika mistari mirefu, pia kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana uliowekwa chini. Hii inaashiria kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, ambapo vitunguu vinapandwa kwa wingi ili kuuzwa.

Mkulima mwanaume akiwa amechuchumaa kwenye eneo la shamba kubwa lenye miti mingi ya mipapai, mkulima huyu ameshika mapapai mawili tofauti kwenye viganja vyake vya mkono. Mazao haya jirani ya kijani kibichi yapo tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la nyanya ndani ya chafu. Mimea ya nyanya ikiwa haijakomaa, imejaa matunda mengi mabichi. Imepandwa kwa utaratibu katika mistari na inategemea nguzo. Hii inaashiria kilimo cha mazao ya biashara, ambapo nyanya zinazalishwa kwa wingi kwa ajili ya kwenda sokoni na kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakiendelea na zoezi la upakiaji wa nyanya au uwekaji wa nyanya kwenye matenga yenye rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni. Nyanya hizi zenye rangi nyekundu zinaashiria kwamba zimeiva vizuri, na hutumika kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa wanaendelea na zoezi la umenyaji wa mahindi tayari kwa ajili ya kupakiwa na kwenda sokoni. Zao hili la mahindi hufaa sana kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa katika eneo la soko, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mahindi na kuyaweka kwenye magunia tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanamke akiwa kwenye eneo la shamba akichungiza mwenendo wa ukuaji wa zao hili la biashara aina ya pasheni. Zao hili la pasheni hutumika kama zao la biashara, kwani humuingizia mkulima huyu kipato, pale ambapo linaiva na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima mwanaume akiwa kwenye eneo la shamba na amevalia flana yenye rangi ya bluu, mkulima huyu anatabasamu na akiwa ameshika tunda la kahawa, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato pale ambapo litapelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima mmoja alie vaa nguo za kawaida pamoja na mabuti yenye rangi nyeusi, akiwa kwenye eneo la shamba, na akiwa ameshika zao la nyanya , nyanya hizi zenye kijani kibichi bado hazijawa tayari kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato pale ambapo nyanya hizi zitaiva na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja akiwa amevaa ovaroli lenye rangi ya kijani kibichi na mabuti yenye rangi nyeupe, akiwa anabeba mkungu wa ndizi ulioiva vizuri. Zao hili hutumika kama zao la biashara ambalo humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanaume aliyevaa fulana yenye rangi nyeupe yenye picha ya tembo akiwa amevalia mabuti yenye rangi nyeusi na akiwa kwenye shamba kubwa lenye zao la mahindi. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato pale ambapo zao hili litavunwa na kupelekwa sokoni tayari kwa mauzo.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao la viazi na kuviweka kwenye ndoo zenye rangi nyeusi pamoja na matenga. Nyuma yao kukiwa na trekta ambalo husaidia katika uandalizi wa shamba hili kwa ajili ya kupanda zao hili la viazi. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkulima mmoja akiwa katika eneo la shamba kubwa lenye miti mingi ya nyanya. Mkulima huyu anaendelea na zoezi la uvunaji wa nyanya akiwa anazivuna na kuziweka kwenye ndoo yenye rangi ya kijivu na kushika baadhi ya nyanya mkononi mwake. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Shamba kubwa, lililovunwa zao la vitunguu vyekundu. Vitunguu hivi vimelimwa na viko tayari kwa ajili ya kupakiwa na vinapakiwa kwenye lori tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa shughuli ya mauzo. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani husaidia wakulima kupata kipato.

Magunia mengi ya viazi yakiwa yamewekwa viazi ndani yake na yakiwa tayari kuwekwa kwenye lori lililopo mbele kidogo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda sokoni, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Rundo kubwa la vitunguu saumu vilivyo kusanywa kutoka shambani na mkulima ambaye anaendelea kuvimimina na kuvikusanya eneo moja, zao hili hutumika kama zao la biashara n lipo tayari kwenda sokoni kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakiendelea na zoezi la uchambuzi wa maharage na kuyaweka kwenye magunia yaliyopo kando yao. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato pale ambapo zao hili litapelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

wakulima kadhaa wakiendelea na zoezi la uchambuaji wa maharage ya kahawa yenye rangi nyekundu pamoja na kijani kibichi, wakiendelea na zoezi hili la uchambuaji wa maharage haya na kuyaweka kwenya magunia tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni, hii huashiria zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwasahidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba wakiendelea na zoezi la uchambuaji wa maharage ya kahawa, yaliyovuna tayari kwa ajili ya kuyaweka kuiweka kwenye magunia na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo zao hili hutumika kama zao la biashara kwani uwasaidie wakulima hawa kupata kipato.

Miti ya migomba ikiwa kwenye eneo la shamba ambapo ndizi ni zao la biashara, mti huu umefungwa karatasi ya plastiki kuashiria kwamba mkulima anaufunika ilikuuhifadhi, hii inaonesha umuhimu wa mazao ya biashara ambapo wakulima hufanya juhudi za ziada kulinda mazao yao ili yawe na ubora unaohitajika sokoni kwani zao hili ni zao ambalo uwasaidia wakulima kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanaume aliyevaa fulana yenye rangi nyeusi na akiwa amebeba toroli lenye pilipili za rangi tofautitofauti, kama vile: nyekundu, kijani na njano. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humzsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye shamba wakaendelea na zoezi la uvunaji wa mahindi. Wamekusanya mahindi na kuyaweka sehemu moja tayari kwa ajili ya kupakiwa na kuwekwa kwenye mifuko kusafirishwa kwenda sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanamume akiwa amevaa kofia na nguo za kawaida akiwa kwenye eneo la shamba akiendelea kuangalia mwenendo wa ukuaji wa mazao haya ya nyanya. Zao hili la nyanya hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato pale ambapo atalipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao aina ya kahawa likiwa kwenye shamba. Miti hii ya kahawa imekwishakutoa maharage ya kahawa yenye rangi nyekundu pamoja na kijani. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima kupata kipato, pale ambapo watalivuna zao hili na kulipeleka sokoni tayari kwa mauzo.

Mkulima mwanamke akiwa amesimama kwenye eneo la shamba akishika mahindi yaliyokaushwa na mengine yakiwa yamewekwa juani ili yakauke, zao hilo tumika kama zao la biashara kwani husaidia mkulima huyu kupata kipato pale ambapo mahindi haya yatapelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba wakiendelea na zoezi la upakiaji na uvunaji wa zao la karoti, karoti hizi zinapakiwa na kuwekwa kwenye magunia makubwa, kando ya magunia haya kuna beseni lenye maji ambalo hutumika kuoshea karoti hizi na kuwekwa kwenye gunia, hili ni zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Ambayo imekwisha kuzaa ndizi zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani humsaidia mkulima kupata kipato pale ambapo mkulima atavuna ndizi hizi hizi tayari kwa kuzipeleka sokoni na kuuzwa kwa wanunuaji.

Wakulima kadhaa wakiwa wamesimama karibu na magunia yaliyojaa zao la viazi. Zao hili limewekwa kwenye maguni ya rangi tofauti tofauti kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda sokoni, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na husaidia wakulima hawa kujipatia kipato.

Mkulima mwanaume, akiwa kwenye eneo la shamba, akiendelea na zoezi la uvunaji wa mananasi yaliyowekewa kwenye matenga yenye rangi tofautitofauti. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Magunia mengi yenye rangi nyekundu yakiwa yamewekwa au yamesimamishwa kwenye eneo la shamba, yakiwa na zao la viazi ndani yake. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato pale ambapo magunia haya ya viazi yatapelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wawili wanawake wakiwa kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uchunguzi wa nyanya zilizokwisha kuiva. Nyanya hizi zikiwa zimepandwa kwenye mistari na safu za kiwima zikiwa na rangi ya kijani pamoja na nyekundu, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani husaidia wakulima hawa kupata kipato.

Shamba kubwa lenye miti mingi ya mapapai ambayo imelimwa na kupangiliwa katika safu za kunyooka, miti hii ya mipapai imekwisha kutoa matunda na matunda hayo yanarangi ya kijani kibichi kwa zao hilo hutumika kama zao la biashara na huwasaidia wakulima kupata kipato.

Mti wa kahawa uliopandwa shambani ukiwa umetawaliwa na maua meupe; maua haya yanaashiria msimu wa kuchanua kabla ya kuanza kwa matunda ya kahawa. Kahawa ni zao muhimu la biashara ambalo hulimwa kwa wingi katika maeneo mengi duniani kwa ajili ya kuuzwa na husaidia wakulima kupata kipato.

Mkulima mmoja akiwa kwenye eneo la shamba akiendelea na zoezi la uuvunaji zao hili la kabichi, mkulima huyu anaonekana akiwa ameegemea mazao yake ya kabichi tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni Kwani hutumika kama zao la biashara.

Wakulima wawili wanaume wakiwa wamevaa kofia na wakiwa wamechuchumaa kwenye eneo la shamba kubwa lenye miti ya nyanya, mkulima mmoja anamuelekeza mkulima mwenzake, juu ya usimamizi wa zao hili la nyanya ambalo hutumika kama zao la biashara kwani uwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la soko, wakiwa wamekusanya rundo kubwa la mikungu ya ndizi. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani lipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkulima mwanaume akiwa kwenye eneo la shamba kubwa, huku amevalia shati lake nyeupe, na ameshika lundo la viazi aliovuna na akiwa ametabasamu, zao hili hutumika kama zao na biashara kwani msaidie mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la ukusanyaji wa vitunguu na kuviweka kwenye magunia au ndoo zenye rangi tofautitofauti, tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara na husaidia wakulima hawa kupata kipato.

Magunia kadhaa yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na kijani yakiwa yamejazwa viazi na viazi vingine vikiwa vimeanguka chini. Nii inaashiria zoezi la upakiaji wa viazi ambavyo viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa shughuli ya kuuzwa kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na uwasaidie wakulima kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la chafu, ambalo mimea ya nyanya imelimwa kwa wingi. Mimea hii ya nyanya ikiwa tayari imeshatoa matunda mengine ya rangi ya kijani na mengine mekundu na wakulima hawa wanaendelee na zoezi la uvunaji wa nyanya zilizoiva, kwani nyanya hizi hufaa sana kama zao la biashara kwa sababu huwaingizia wakulima hawa kipato.

Mkulima mwanamke akiwa kwenye eneo la shamba akiendelea na zoezi la uanikaji wa mahindi yaliyokwisha kuvunwa kutoka shambani. Mkulima huyu ameshika mahindi matatu mkononi na zao hili hutumika kama zao la biashara mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba na mmoja akiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya mahindi, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato, nyuma ya mkulima huyu kuna trela yenye rangi ya bluu na nyekundu ambalo hutumika kusafirisha zao hili sokoni tayari kwa mauzo.

Rundo kubwa la viazi lililokusanywa katika eneo la shamba, huku kukiwa na wakulima wengine wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi, viazi hivi hutumika kama zao la biashara kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato pale wanapoliweka sokoni.

Wakulima kadhaa wakiwa wanaendelea na zoezi la upakiaji wa nyanya kwenye matenga ya mbao ,nyanya zingine zime anguka chini na zao hili hutumika kama zao la biashara kwani hupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo na huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mwanamke akichakata au kuchambua maharage ya kahwa ambayo ni zao muhimu la biashara, amekaa chini katikati ya kiasi kikubwa cha maharage ya kahawa mabichi yenye rangi mbalimbali kutoka nyekundu iliyokomaa hadi kijani kibichi, hii inaashiria shughuli za kilimo cha biashara linalohusiana na zao la kahawa ambalo mara nyingi hulimwa kwa ajili ya kuuzwa na kuingiza kipato.

Mkulima mmoja akiwa amebeba gunia la mahindi mabegani mwake, huku mengine yakiwa yameanikwa chini ya jua kwenye maturubai. Hii inaashiria uvunaji wa mazao ya biashara ambayo yapo tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Mkulima aliyevaa mavazi maalumu ya shambani akiendelea na zoezi muhimiu la uvunaji wa zao aina ya matikiti; mkulima huyu anatabasamu akionyesha kwamba amefurahishwa na uvunaji huu wa matikiti haya kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanaume aliyevaa nguo za kawaida akiwa kwenye eneo la shamba akichunguza mwenendo wa ukuaji wa mazao yake ya nyanya. Nyanya hizi baadhi zikiwa zina rangi ya kijani kibichi na nyingine zikiwa nyekundu, zinaashiria uutumiaji wa mbegu nzuri kwa ajili ya shughuli hii ya kilimo.

Wakulima kadhaa wakiwa katika eneo kubwa la shamba wakiwa wamevalia nguo maalumu za kazi wakulima hao wanaendelea na zoezi la ukataji wa mahindi ambayo imekauka shambani hapa, kwa kulima hao wakiwa wameshika zana za kazi ikiwemo mapanga ambayo hutumika katika ukataji wa mahindi haya

Shamba la nyanya ndani ya chafu ikiashiria jitihada za mkulima. Mimea ya nyanya imejaa matunda mengine yakiwa yamekomaa na mengine bado mabichi. Mimea hii imewekwa kwenye mifuko maalumu ya udongo yanayotegemea kamba maalumu. Hii inaonyesha kazi kubwa ya mkulima katika kuhakikisha anapata mavuno mengi na bora.

Mkulima mmoja akiwa amevaa mavazi rasmi ya kazini akiwa kwenye eneo la shamba la matikiti, kwenye shamba hili kuna matikiti yaliyovunwa na kuwekwa ardhini, mkulima huyo anatabasamu na anaonekana akiridhishwa na hali ya matikiti haya yaliyokwisha kuvunwa.

Shamba kubwa la bustani ambapo mbele kuna toroli lililojaa mboga mbalimbali kama vile karoti, boga na ndizi; ikiashiria mavuno. Nyuma kuna mimea mingine mingi ikiwemo nyanya na mimea mingine iliyopandwa katika mistari iliyo wazi. Hii inaonyesha kazi ya wakulima ambao wanalima na kuvuna mazao yao kwa kutumia mbegu zilizo bora.

Shamba lenye mimea iliyooteshwa kwa safu mistari na ikiwa imepangiliwa vizuri, kando ya mimea hii kuna mabomba membamba meusi inayosaidia katika shughuli za umwagiliaji hii ni kuonyesha juhudi za wakulima katika uchaguzi wa mbegu bora za kilimo.

Kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika karibu na kitanda cha miche, wanaonekana wakiwa wanaweka mbegu kwenye kitalu kwa uangalifu na mmoja ameshika mbegu, hii inaashiria mchakato wa kilimo cha mbegu ambapo mtaalamu wa wakulima wanashirikiana kupanda mbegu ili kupata mazao bora.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika chafu, ukitumika kumwagilia mistari ya miche midogo ya mimea ya pilipili hoho. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari hii ya mimea na kila bomba ina sehemu maalumu ya kufungulia ili matone ya maji yatoke moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Kundi la wakulima wakifanya kazi pamoja kwenye kitalu cha miche wameinama wakipandikiza miche midogo kwenye mifuko midogo ya plastiki iliyojazwa udongo. Kazi hii inaonyesha uzalishaji wa mazao ikisisitiza ushirikiano na umakini unaohitajika katika shughuli hii ya kilimo.

Miche midogo ya mimea ya kijani kibichi ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo vidogo vyenye rangi nyeupe na nyeusi, uwepo wa miche hii huashiria upandaji wa mbegu bora za kilimo na ipo tayari kupelekwa shambani na kukua na kuoteshwa upya.

Shamba lililotengenezwa na mkulima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, maji yanaonekana yakipita kwenye mitaro na mistari ya matuta, Mkulima ametumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo kuna bomba ndogo zinazopita kando ya mimea, kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha, hii inaonyesha juhudi za mkulima kutumia teknolojia, hii ili kukabiliana na changamoto za ukame na kuongeza tija ya mazao.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye trei maalumu za mbegu au vipandio. Hii ni sehemu muhimu ya mchakato wa kilimo cha mbegu au kilimo cha kisasa, ambapo mbegu hupandwa kwanza katika mazingira yaliyodhibitiwa kabla ya kuhamishiwa na kupandwa shambani.

Mgomba wa ndizi ukiwa umefungwa kwa uangalifu kwa kutumia vifaa kama mfuko wa plastiki hii inafanywa na wakulima kulinda mmea kutokana na hali mbaya ya hewa kama vile baridi kali. Hii inaonesha juhudi za mkulima katika kuhakikisha mazao yake yanastawi na kuzaa matunda bora.

Eneo kubwa au shamba lenye migomba mingi ya ndizi, uwepo wa ndizi hizi zenye rangi ya kahawia huashiria matumizi ya mbegu bora za kilimo ambayo husaidia katika uzalishaji wa ndizi bora zenye virutubisho vingi tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kilimo ambayo inaonekana kuwa ni mashine ya kukata au kuchakata majani au mabaki ya mimea . Mashine hii ina agurudumu manne na injini na inaonekana kuwa inaweza kuvutwa na trekta au kifaa kingine cha kilimo. Ina sehemu za kukata na kuchambua pamoja na sehemu za kinga, hii ni mashine ya kisasa ya kilimo inayotumiwa kurahisisha kazi ya shamba na kuongeza ufanisi.

Mashine ya kukata nyasi ilio ja rangi ya kijani, mashine hii inasehemu za chuma zilizo nyekundu zinzozunguka na kuvuna nyasi hii inaashiria matumizi ya vifaa vya kisasa vya kilimo ili kusaidia katika shughuli za kilimo.

Shamba kubwa la saladi, ndani ya chafu inayotumia teknolojia ya hali ya juu. Mimea imepandwa kwenye mabati au vyombo maalumu na juu yake kuna taa za umeme ambazo hutoa mwanga bandia wa kusaidia mimea kukua. Hii inaonesha matumizi ya mashine na teknolojia za kisasa katika kilimo cha viwandani ili kuongeza uzalishaji.

Mashine ya kulima inayotumika shambani ikichimba na kugeuza udongo mashine hii ina injini na vile vya chuma vinavyozunguka kwa kasi ili kulainisha ardhi, hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo ili kuongeza ufanisi wa maandalizi ya shamba.

Mfumo wa kilimo cha haedroponi ndani ya chafu. Mfumo huu unatumia mabomba na vyombo maalumu vya plastiki ambapo imea ya mboga imepandwa bila kutumia udongo. Huu ni mfano wa matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ambayo huongeza tija na kurahisisha kazi ya kulima.

Trekta yenye rangi ya bluu yenye magurudumu makubwa manne ikiwa imefungwa mashine ya kuhifyekea kwa nyuma, mashine hii ya kufyekahusaidia katika ukataji wa nyasi za mashambani na kuandaa shamba kwajili ya kilimo, hii inaonyesha matumizi ya vifaa ya kisasa kwajili ya shughuli ya ukulima.

Mashine ndogo ya kupanda mbegu au kupalilia ikifanya kazi ya kupalilia katika mistari ya mimea mashine hii iliyo na rangi nyeupe na ina mikono miwili ya chuma inayopita katikati ya mimea na kuondoa magugu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo inayoonyesha jinsi mashine zinavyotumika kurahisisha kazi ya kilimo.

Trekta dogo jekundu lenye paa ya kitambaa ikifanya kazi kwenye shamba lenye udongo mwekundu. Trekta ina vifaa vya kulimia nyuma yake na kuna watu wawili wakiwa wamekaa kwenye trekta hili. Hii inaonyesha matumizi ya mashine katika kilimo ikisaidia kulima au kuandaa ardhi kwa ajili ya kupanda.

Trekta kubwa la kijani likiwa linavuta mashine ya kupanda mbegu shambani. Mashine hii iliyo na rangi nyekundu na nyeupe inatumika kupanda mbegu kwa ufanisi katika ardhi iliyotayarishwa. hii inaashiria matumizi ya mashine za kisasa katika kilimo ili kuongeza kasi na ufanisi wa upandaji wa mazao.

Trekta ndogo yenye rangi nyekundu, ikiwa imefungwa na mashine ya manjano. Mashine hii inatumika kutengeneza marobota ya nyasi kavu, kuna robo moja ya nyasi inayoonekana karibu na mashine ikionyesha kazi iliyofanya. Hii ni mfano wa mashine za kisasa za kilimo, zinazotumiwa kurahisisha kazi ya kuvuna na kuhifadhi malisho ya wanyama.

Mashine kubwa ya chuma ikisafirisha mboga za majani zilizo katwakatwa, mboga hizi zinamwagiliwa maji au dawa kwa kumtumia kinyunyizio kilicho unganishwa kwenye mashine hii inaashilia matumizi ya vifaa vya kisasa katika usindikaji wa mazao ya kilimo, ili kuyasafisha na kuyaandaa kwa ajili ya kuyasafirisha au kuuzwa.

Mashine ndogo ya kulima shamba, mashine hii yenye rangi nyekundu na injini nyeusi inayotumika kulima na kugeuza udongo shambani, kama inavyoonekana kwenye udongo uliyoandaliwa, hii inaonesha matumizi ya vyombo vya kisasa katika kilimo shambani.

Trekta kubwa la kijani likivuta mashine ya kilimo aina ya plau ya diski, mashine inatumika kuchambua na kukusanya nyasi kavu zilizokatwa shambani, zikiwa zimepangwa kwa mistari, shamba linaonekana likiwa limevunwa na mashine inafanya kazi ya mwisho ya kukusanya nyasi hizi. Huu ni mfano wa mashine ya kilimo inayotumika katika kilimo cha kisasa, ili kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi.

Mkulima mmoja akiwa shamban, akiwa ameshika mashine. Mashine hii ina injini ndogo inayosaidia kuchanganya na kulainisha udongo. Mashine hii ni muhimu kwa ajili ya kuandaa udongo, kudhibiti magugu na kuchanganya mbolea kwenye udongo.

Mashine ya kilimo ambayo inaonekana kama jembe la kisasa, linalotumika kulima shamba. Mashine hii iliyo na rangi nyekundu ina meno makubwa yanafanya kazi ya kulima ardhi huku udongo ukitawanyika au kulimwa vizuri. Huu ni mfano wa matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo inayoonyesha jinsi mashine ya kutumika kurahisisha na kuharakisha kazi ya kulima shambani.

Mazao ya mboga mboga yakiwa yana rangi ya kijani kibichi na yameoteshwa kwenye mabomba ya "PVC" yenye rangi nyeupe. Mazao haya yakiwa chini ya mwanga wa bandia zitokanazo na taa za umeme ambayo hutumika au huashiria kilimo cha kisasa na matumizi ya teknolojia katika shughuli za kilimo.

Mkulima akitumia mashine ndogo ya kulima katika shamba lake, mashine hii ina injini ndogo na ikiwa na rangi nyekundu pamoja na ya machungwa na inatumiwa kulima ardhi kwa ufanisi, ikiinua na kugeuza udongo hii inaonyesha matumizi ya vifaa vya kisasa vya kilimo.

Matumizi ya mashine maalumu katika kilimo cha kisasa cha nyanya ndani ya chafu kubwa na ya kisasa, mashine hii ndogo inayoonekana inatembea kwenye njia maalumu katikati ya mimea, ikionesha matumizi na teknolojia ya hali ya juu kurahisisha kazi shambani.

Mashine ya kilimo ya kisasa yenye rangi nyekundu, ikiwa na injini ndogo na magurudumu mawili madogo, mashine hii husaidia katika kuchimba na kuchanganya udongo vizuri tayari kwa ajili ya kuandaa shamba kwa msimu mpya wa kilimo.

Shamba kubwa lililo na trekta mbili zenye rangi ya kijani, ambapo husaidia katika shughuli ya uandaaji na ulimaji wa shamba. Trekta hizi mbili zikiwa zimefungwa plau za diski nyuma yake husaidia katika maandalizi ya shamba hili, kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo. Hii huashiria matumizi ya teknolojia pamoja na vifaa vya kisasa katika shughuli ya ukulima.

Mazao yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imeoteshwa kwenye matrei yenye rangi nyeusi ndani ya shamba au kitalu cha kisasa. Kwenye kitalu hiki kuna taa za kisasa za umeme ambayo hutoa mwanga bandia na hii huashiria uwepo au matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ukuaji wa mimea hii.

Mashine ya kuvuna iliyowekwa shambani kwenye nyasi. Mashine hii ina sehemu ya chuma zenye rangi nyekundu na njano, nyasi ndefu na maua ya njano yanaonekana wazi, na kwa mbali kuna miti na anga la bluu. Hii inaashiria matumizi ya vifaa vya kilimo vya kuvuna mazao ya shamba.

Mashine ya kisasa ya kulima ambayo inatumika kukusanya nyasi na kuzifunga kwa namna ya mviringo. Nyasi zilizokatwa zinapita kwenye sehemu ya chini ya mashine na kutoka, nyuma zikiwa zimefungwa vizuri. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo, hususani uvunaji wa nyasi kwa ajili ya malisho ya wanyama.

Mashine kubwa ya kilimo ambayo inatumiwa kulima shamba, mashine hii Ina rangi nyekundu na majembo kwa chini, ambayo hutumika kulima na kuchanganya udongo, hii inawakilisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo inayoonyesha jinsi mashine inayotumika katika kurahisisha kazi ya kilimo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea imepandwa ndani ya mabati au vyombo maalumu huku taa za umeme zikitoa mwanga bandia. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya hali ya juu na vifaa maalumu kama mashine katika kilimo cha ndani ili kuongeza uzalishaji.

Matumizi ya mashine ya kisasa ya kilimo ndani ya safu kubwa. Mashine hii inatumika kwa kupita katikati ya safu ya mimea mirefu ili kurahisisha kazi kama vile kuvuna au kupunguza matawi. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyosaidia kuongeza ufanisi katika kilimo hiki cha kisasa.

Trekta yenye rangi ya bluu ikiwa na magurudumu makubwa, ikiwa imefungwa kifaa maalumu cha kulimia shamba au kifaa kinachofanya kazi ya kukata nyasi na kuandaa shamba kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo. Hii inaonyesha matumizi ya mashine za kisasa shambani ili kuongeza na kuwezesha shughuli za kilimo.

Sehemu ya trekta ikiwa inavuta mashine kubwa inayolima ardhi, mashine hii iliyo na rangi nyekundu ikiwa inaandaa shamba ikiwa na vile vya chuma zinazozunguka, hii inaashiria matumizi ya mashine nzito na za kisasa katika kilimo ili kuandaa shamba kwa ufanisi na kwa haraka.

Trekta kubwa jekundu likiwa shambani nikivuta mashine ya kufunga nyasi. Nyasi zilizovunwa zikiwa zimekusanywa na kufungwa kwenye vifurushi. Hii inaashiria matumizi ya mashine kubwa za kisasa katika kilimo ambazo inasaidia kuvuna na kusindika mazao kwa haraka na ufanisi.

Trekta lenye rangi ya kijani lenye magurudumu manne makubwa. Ndani ya trekta hili kuna dereva akiwa analiendesha na likiwa limefungwa plau ya diski kwa nyuma. Plau hii ya diski husaidia katika ulimaji wa shamba na hii huashiria matumizi ya mashine za kisasa, kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Trekta yenye rangi nyekundu ikitumika shambani kwa ajili ya kulima ikiwa imeunganishwa na plau ya diski, watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye trekta ikionyesha matumizi ya mashine za kisasa za kilimo kurahisisha na kuongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Mabwawa kadhaa ya ufugaji wa samaki yaliyo wazi na baadhi yake yakiwa na nyavu za kijani juu yake. Mabwawa haya yametengenezwa katika eneo lenye miti nyuma yake na yanaonesha shughuli za kilimo cha samaki. Nyavu zilizotandazwa zinaweza kutumika kulinda samaki dhidi ya ndege au wanyama wengine wanao winda samaki hao.

Samaki wakuvutia wenye rangi ya bluu akiwa kwenye akwariamu akiwa anaogelea, samaki huyu ana rangi ya bluu iliyokolea na magamba yake yanaonekana wazi hii inaashiria uzalishaji wa samaki wa mapambo au samaki wanaopatikana katika maji baridi.

Kundi kubwa la samaki wakiogelea kwenye bwawa kubwa lenye maji yanayoakisi rangi ya bwawa, bwawa hili likiwa na vifaa vya kusambaza hewa na maji vinavyoashiria mfumo wa kisasa wa ufugaji wa samaki huu ni mfumo bora wa ufugaji wa samaki unaoruhusu wakulima wa samaki kuwafuga kwa wingi katika mazingira yanayodhibitiwa.

Bwawa dogo lililopambwa kwa mawe na mimea huku maji yakitiririka kutoka juu na kutengeneza maporomoko madogo, ndani ya bwawa hili kuna mimea ya majini na samaki wanaonekana wakiogelea, hii inatoa taswira ya ufugaji wa samaki kwa kiwango kidogo kama vile kwenye bustani ya nyumbani kwa shughuli ya kilimo au mapambo.

Samaki wa rangi mbalimbali wakiogelea ndani ya akwariamu, samaki hawa wamezungukwa na mimea ya majini inayostawi vizuri. Hii inaweza kutumika kuonyesha mazingira ya ufugaji wa samaki nyumbani wajulikanao kama samaki wa mapambo.

Mabwawa ya saruji yaliyopangika na yaliyotengenezwa kwa ajili ya kufugia samaki katika mojawapo ya mabwawa haya. Kuna idadi kubwa ya samaki wadogo wakiogelea jambo linaloonesha shughuli za ufugaji wa samaki.

Akwariamu ya kisasa ya samaki yenye samaki wengi wa mapambo wa rangi tofauti, akwariamu hii ina vifaa vya kusaidia uhai wa samaki kama vile mfumo wa kuingiza hewa na mwanga na pia kuna mapambo kama mawe na mimea bandia; hii inaashiria mwanzo wa ufugaji wa samaki kwa kiwango kidogo na matumizi ya teknolojia katika kuwatunza.

Wavu uliojaa samaki, ukiwa umenyenyuliwa kutoka kwenye maji katika bwawa la kufugia samaki, samaki wengi wanaonekana wakiruka na kujitahidi ndani ya wavu, ikionesha hatua ya kuvuna samaki, katika shughuli za ufugaji wa samaki.

Mabwawa mengi yaliyojengwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Mabwawa haya yamepangwa kwa utaratibu na yamejazwa maji yakionesha miundombinu inayotumika katika ufugaji wa samaki kibiashara au kwa kiwango kikubwa, lengo likiwa ni kuzalisha samaki kwa ajili ya chakula au biashara.

Kiasi kikubwa cha mazao ya kilimo kama nafaka na maharage, yakiwa yamefungashwa ndani ya magunia makubwa mazao haya ambayo yanajumuisha mahindi, maharage na mtama amepangwa kwa utaratibu na baadhi ya vyombo vya plastiki yana majina ya mazao. Hii inaashiria mchakato wa kusambaza au kuuza bidhaa za chakula baada ya kuvuna.

Wakulima kadhaa wakiwa wamekusanyika kwenye eneo moja, ambapo yapo magunia yenye bidhaa za chakula kama vile mahindi, uwepo wa bidhaa hii uashiria zoezi la uuzaji wa bidhaa hii kwa wateja ambayo hutumika majumbani ili kuweza kupika na kupata chakula.

Kitalu cha miche cha kisasa ambacho miche mingi ya miti mbalimbali imepandwa kwenye mifuko meusi ya plastiki, miche hii imepandwa kwa utaratibu, watu wengi wao wakiwa wanawake wanaonekana wakiangalia mimea hii, hii inaashiria mradi wa upandaji miti ambapo misitu inahifadhiwa na kukuza miti hiyo.

Kundi la watu wakipata mafunzo maelekezo kuhusu miche ya miti, mwanamke aliye katikati anaonekana akitoa maelekezo kwa wengine huku wote wakitazama miti hio midogo ambayo imeoteshwa katika vitalu; miche huo midogo imeandaliwa kwa ajili ya kupandwa baadae na hili inaonesha shughuli za misitu zinazohusu utunzaji wa mazingira, urejeshaji wa misitu na upandaji miti.

Njia ndogo iliyoko ndani ya msitu yenye miti mingi na majani mabichi. Mwangaza wa jua unapita katikati ya miti nakutengeneza vivuli kwenye njia, ikionyesha mazingira asili ya misitu. Hii inaashiria umuhimu wa misitu katika kuhifadhi mazingira ili kuonyesha miti mikubwa na mimea mbalimbali inayokuwa kwa wingi.

Msitu au eneo lenye miti mingi, na vichaka kando ya mkondo wa maji. Miti hii ni sehemu ya mazingira ya msitu na yana umuhimu mkubwa katika uhifadhi wa maji, udongo na bawanuai. Mkondo huu wa maji unapita katikati ya miamba na udongo, ukionyesha jinsi misitu inavyohusiana na mazingira ya maji na mazingira ya wanyama. Eneo hili linaonekana kuwa la asili na linafaa kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama na misitu.

Msitu mnene wa asili wenye miti mikongwe iliyofunikwa na mimea kufunika naliana, kina cha msitu kinaonekana wazi na njia ndogo ya udongo inapita katikati. Hii inaashiria umuhimu wa misitu asilia katika kuhifadhi mazingira ambapo mimea mingi huishi pamoja na kutoa makazi kwa viumbe wengine.

Eneo la msitu lililozungukwa na mandhari nzuri ya kijani kibichi, pamoja na mkondo wa maji unaotiririsha maji yenye rangi ya kahawia. Mkondo huu wa maji unapita kwenye miamba pamoja na mawe makubwa, kukiwa na daraja au kivuko ambayo huashiria uwepo wa mandhari nzuri za misitu.

Mandhari ya msitu mnene na maji yanayotiririka kutoka kwenye mto mdogo, maji haya yanatiririka kama maporomoko madogo, kukiwa na miti kikubwa, majani mabichi na mimea mingine ya msituni inayostawi, hii inawakilisha mazingira ya msitu ambapo maji hutiririka vizuri, kuonyesha jinsi misitu inavyohifadhi vyanzo vya maji na kuweka mazingira safi.

Mwanamazingira mmoja akimwagilia miche ya miti, kwa kutumia chombo cha kumwagilia, amevaa mabuti na shati yenye nembo akitembea kwenye njia iliyozungukwa na miche hii. Inaashiria umuhimu wa utunzaji wa miche katika vitalu kabla ya kupandwa jambo muhimu katika sekta ya misitu.

Mwanamazingira mwanamke akiwa amevaa kofia na miwani, akipanda mche mdogo kwenye mazingira yaliyo wazi ambalo linaonekana limekatwa miti hapo awali, hii inaashiria shunghuli ya upandaji miti upya, ambayo ni sehemu muhimu ya juhudi na uhifadhi na usimamizi wa misitu.

Mwanamume akimwagilia bustani ndogo ya miche ya miti, ambayo inaonekana kuwa ni sehemu ya mradi wa upandaji miti au bustani ya kitalu hii inaashiria shughuli za uhifadhi wa misitu na upandaji wa miti mipya ambayo ni muhimu kwa mazingira na kudumisha rasilimali za misitu.

Mfumo wa kisasa kilimo cha haidroponia ambapo mimea inakuwa kutokea kwenye mabomba ya PVC yenye rangi nyeupe, ndani ya mabomba haya kuna maji ya virutubisho ambayo husaidia mimea hii yenye rale ya virutubisho kukua pasipo kuwepo au kutegemea udongo."

Kilimo cha kisasa cha hydroponi ambapo mimea inakuwa kutoka kwenye mabomba meupe ya PVC ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho ambayo hutirirshwa kwenye mabomba haya na kwa mimea hii ili isaidie ukuaji pasipo kuwepo kwa udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kikiwa kinafanyika ndani ya chafu kubwa, yupo mkulima mmoja aliyevaa nguo nzuri na za kawaida akiangalia mwenendo wa ukuaji wa mazao haya ndani ya mabomba yenye rangi nyeupe ya “PVC” mfumo huu wa kilimo cha haidroponi hautegemei uwepo wa udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea ya mbogamboga, inakuzwa kutokea kwenye mibomba aina ya "PVC" yenye rangi nyeupe. Ndani ya mabomba haya meupe kuna maji yenye virutubisho, ambayo husambazwa kwa mimea hii kwa ajili ya ukuaji pasipo kuwepo kwa udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea ya mbogamboga imeoteshwa kutoka kwenye vyombo vyenye rangi nyeupe, na chini kukiwa na makreti yenye rangi nyekundu, kwenye mimea hii kuna mabomba membamba ya rangi nyeupe ambayo husaidia katika upatikanaji wa maji yenye virutubisho, kwani kilimo hakitegemei kuwepo kwa udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo kwenye chafu hii yupo mwanamke mmoja, akiangalia mwenendo wa ukuaji wa mazao hayo ya mbogamboga yanayokua ndani ya mabomba meupe pasipo uwepo wa udongo, kilimo hichi cha haidroponi hufanyika hata kwenye sehemu ndogo.

Kilimo cha kisasa na maalumu aina ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea mbogamboga inakua kutoka kwenye mabomba meupe ya "pvc". Ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho ambayo husambazwa kwenye mimea hii kwa ajili ya ukuaji pasipo kuwepo kwa udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea imekuzwa au imeoteshwa ndani ya mabomba meupe ya "PVC". Ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho ambayo husaidia mimea hii katika ukuaji.

Kilimo cha kisasa na maalumu aina ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa kwenye vyombo maalum vyenye rangi ya kijani na mizizi yake, ikiwa kwenye maji ambayo yapo kwenye chombo cha plastiki, mizizi hii inapata virutubisho kutoka kwenye maji haya pasipo kuwepo na udongo.

Mfumo wakilimo cha haidroponi ambapo mimea inakua kwenye mabomba bila kuwepo kwa udongo, mimea hii ya mboga mboga kama spinachi inapandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, mabomba haya yamepangwa kwa msitari na ndani yake kuna maji yenye virutubisho ambavyo vinanyweshwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hii ni njia ya kisasa inayosaidia kuokoa maji na kudhibiti ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea midogo imepandwa kwenye bomba ndefu za plastiki, mfumo huu unaendeshwa na maji yenye virutubisho yanayopita kwenye bomba na mimea inachukua virutubisho vivyo kupitia mizizi yake, mfumo huu umewekwa kwenye vihimili vya mbao na plastiki hii inaonyesha jinsi kilimo cha haidroponi kinavyotumia nafasi ndogo na maji kidogo ili kukuza mazao.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea ya mboga mboga ikiwa inakuwa kwenye mabomba ya rangi nyeupe ndani ya chafu. Uwepo huu wa kilimo cha haidroponi ni kilimo ambacho hakitegemei kuwepo kwa udongo bali maji yenye virutubisho ambavyo hutiririshwa ndani ya mabomba haya meupe.

Chafu kubwa yenye mazao yaliyopandwa katika safu za kiwima au za kunyooka. Mazao haya yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi hudhihirisha uwepo wa kilimo cha hydroponi, ambapo hutumika kwenye maeneo yenye nafasi ndogo na huashiria uwepo wa kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya mboga mboga inakua kutoka kwenye chombo cha plastiki chenye rangi nyeusi pamoja na njano. Uwepo wa kilimo hichi cha kisasa cha haidroponi unaashiria uwepo wa kilimo ambapo hakitumii udongo.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponi unaochanganya ufugaji wa samaki na kilimo cha mimea chini kuna chombo chenye samaki ndani ya maji na juu yake kuna chombo kingine chenye mimea inayopandwa kwenye kokoto wa udongo maalum. Maji kutoka kwenye chombo cha samaki huenda kwenye chombo cha mimea ili kuipa virutubisho na kisha kurudi yakiwa yamesafishwa. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi unaotumia maji na samaki kukuza mimea.

Mfumo wa kilimo wa haidroponi ambapo mimea inakuzwa kwenye bati la rangi ya kijivu, mfumo huu wa kilimo cha haidroponi, haugemei udongo bali maji yenye virutubisho ambayo hutiririshwa kwenye mimea hii bila uwepo wa udongo.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya mbogamboga inakua kutoka kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, yenye matobo madogomadogo. Uwepo wa kilimo hiki cha haidroponi ambapo hakitumii udongo, huashiria aina ya kilimo ambacho hufanyika katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponiki, ambapo mimea kadhaa inakuzwa kutokea kwenye chombo kidogo cha plastiki. Chenye rangi ya kijivu ndani ya chombo hicho cha plastiki kuna mabomba meupe, ambayo husaidia katika kutiririsha maji yenye virutubisho pasipo kuwepo kwa udongo.

Mfumo wa kilimo cha Haidroponi. Ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabopa meupe ya pvc kila mmetoka kwenye shimo lililotengenezwa kwenye bomba na mizizi yake inakaa ndani ya maji yanayotiririka ndani ya bomba. Mfumo huu ni wa kisasa na unaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo ambapo mazao yanaweza kupandwa bila kutumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa katika safu za kiwima. Kifaa kikuu kina mashimo mengi ambapo mimea itawekwa na kimezungukwa na taa bandia, ambazo hutoa mwanga unaohitajika katika kilimo hiki.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo, mimea hii yenye rangi ya kijani na nyekundu imepandwa kwenye muundo wa plastiki ikionesha jinsi kilimo cha haidroponi kinavyoweza kutumika hata katika maeneo madogo kama ndani ya nyumba.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea mbogamboga inakua vizuri au kustawi vizuri ndani ya bomba jeupe la "PVC", ndani ya bomba hili kuna maji yenye virutubisho na husaidia katika upatikanaji wa virutubisho kwa mimea hii.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea ya mbogamboga inakua kutoka kwenye mabomba yenye rangi nyeupe aina ya "PVC". ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubishi yanayotiririka ambayo husaidia katika shughuli ya ukuaji wa mimea hii pasipo kuwepo kwa udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambacho mimea imelimwa kwenye mabomba meupe ya PVC, mfumo huu wa wima umeundwa kwa mabomba meupe yenye matundu, ambapo mimea michanga imepandwa. Hii inaonyesha njia ya kisasa ya kulima mimea bila udongo, inayoruhusu uzalishaji katika nafasi ndogo na kudhibiti matumizi ya maji.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea inakua kutokea kwenye mabomba haya meupe ya "PVC". Ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho ambayo husambazwa kwa mimea hii ili kuzingatia ukuaji, pasipo kuwepo kwa udongo.

Mfumo mkubwa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya mbogamboga inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Chini ya mfumo huu kuna tangi kubwa la maji lenye chapa ambalo linatumika kuhifadhi na kusambaza maji yenye virutubisho kwa mimea bila kutumia udongo. Hii inaashiria mbinu ya kisasa na yenye ufanisi kwa kilimo cha haidroponi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya muundo wenye paa la wavu labda chafu au sehemu iliyofunikwa ili kutoka kivuli. Mbele kuna safu za mimea, majani makubwa yanayoonekana kama mchicha na yaliyopandwa kwenye mabomba ya "PVC". Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo na inayolenga ufanisi wa matumizi ya maji na virutubisho.

Chafu ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea mbalimbali kama vile kabichi na mboga nyingine inakuzwa bila ya kuwepo udongo. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa ikipokea virutubisho kupitia maji. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo inayosaidia kuzalisha mazao mengi katika nafasi ndogo.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya saladi inakua kwenye chombo chenye ghorofa kadhaa bila kutumia udongo. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho, ikionyehsa jinsi kilimo cha haidroponi kinaweza kufanywa hata kwenye nafasi ndogo au sehemu kama vile za mjini.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamejipanga kwenye vituo maalumu vya kufungiwa ndani ya banda la ufugaji. Wamefungiwa kwa kutumia mabomba ya chuma. Hali hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa, ambapo ng'ombe hufugwa kwa wingi mara nyingi kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa au nyama.

Shamba kubwa la viazi lililopandwa ndani ya chafu kubwa. Mimea ya viazi imejaa na inakua vizuri, hali hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya chafu katika kilimo cha viwandani ili kuongeza mavuno na kuzuia magonjwa.

Chafu kubwa ya kisasa yenye rangi nyeupe ambapo ndani yake mimea bado haijapandwa. Uwepo wa chafu hii unaashiria kilimo cha viwanda, ambapo hutegemea ardhi kubwa na mazao mengi yanayodhibitiwa yakipatiwa mazingira au virutubisho stahiki ili yakuwe kwa wingi.

Kundi la kuku wengi sana wakiwa wamekusanyika katika banda kubwa la kisasa la kufugia kuku. Banda hili lina sakafu na vyombo vya chakula vinavyoonekana, hii inaashiria ufugaji wa kuku wa viwandani, ambapo kuku wengi hufugwa pamoja kwa ajili ya uzalishaji wa mayai na nyama.

Wakulima wawili wanawake wakivuna majani ya chai kwenye shamba kubwa. Wakiokota majani kwa mikono na kuitia kwenye vikapu ambavyo vimefungwa migongoni. Nyuma yao kuna miti mingi ya kijani kibichi na hii inaashiria kilimo cha mazao ya biashara ambapo mazao mengi kama chai hupandwa kwa wingi na kuvunwa kwa ajili ya usindikaji na uuzaji.

Chafu kubwa lenye mimea ya nyanya, likiashiria kilimo cha kisasa au cha viwandani. Mimea hii ya nyanya imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari miwili, na inategemea nguzo ili kukua wima. Kuna nyanya nyingi ambazo bado ni mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi na nyingine zikiwa zimekomaa zenye rangi nyekundu, zikiashiria uzalishaji mkubwa au uwepo wa kilimo cha viwandani.

Shamba kubwa ka kisasa ka matunda ya strobeli lililomo ndani ya chafu kubwa, hii ni ishara ya kilimo cha kisasa na cha viwanda ambapo mazao hupandwa katika mazingira yaliyodhibitiwa Ili kuongeza uzalishaji kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa.

Shamba kubwa la mananasi yaliyopandwa kibiashara. Mashamba kama haya kwa kawaida huwa sehemu ya kilimo cha kisasa na cha viwanda, ambapo mimea hupandwa kwa wingi katika maeneo makubwa kwa ajili ya soko. Kilimo hichi cha viwanda cha mananasi huleta mkazo katika matumizi ya teknolojia, mbolea na dawa za kuua wadudu ili kuhakikisha ubora wa mazao na mavuno mengi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyokwisha kuvunwa kutoka shamba, na mkulima mwanaume anaendelea kumimina vitunguu vingine kutoka kwenye kikapu cha katani. Uwepo wa vitunguu hivi vingi huashiria kilimo cha viwanda ambacho hutegemea uzalishaji mkubwa wa mazao.

Shamba kubwa la mimea ikiwa ndani ya chafu kubwa, hii inaashiria mbinu za kilimo cha kisasa na cha viwandani ambapo mazingira ya ukuaji wa mimea kama vile joto na unyevunyevu hudhibitiwa ili kuongeza mavuno na kulinda mimea dhidi ya wadudu au hali mbaya ya hewa.

Shamba kubwa la kabichi lililo pandwa kwa utaratibu katika mistari mirefu ikiashiria kilimo cha viwandani, mimea ya kabichi ikiwa ina afya nzuri na inakuwa vizuri hii inaonyesha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa kwaajili ya mahitaji ya viwanda.

Ufugaji wa nguruwe wengi kwa wingi ndani ya banda kubwwa la kisasa, nguruwe wengi wamefungiwa katika vizimba vya chuma, band a linaonekana kuwa kubwa na kuna mfumo wa uingizaji wa hewa, ikiashiria ufugaji wa kibiashara na wa viwandani. Hii inaonesha uzalishaji wa nguruwe kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya viwanda.

Zao aina ya nyanya, likiwa linalimwa ndani ya safu kubwa ya kisasa. Zao hili la nyanya ambapo matunda yake yana rangi ya kijani kibichi, imelimwa katika safu za kunyooka na huashiria kilimo cha viwanda, ambapo zao hili hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa ya mwisho pale linapokua limekwisha kuiva.

Eneo kubwa la ufugaji wa kuku likiwa limejaa vifaranga wengi wa rangi tofauti wakiwemo weusi weupe na mchanganyiko wakiwa wamekusanyika karibu na vyombo vya kunywa maji vilivyowekwa chini na vikiwa vina nembo yenye rangi ya bluu, sakafu imefunikwa na maranda ya mbao. Hii inaashiria mbinu za kisasa za ufugaji wa kuku kwa lengo la ufugaji wa viwandani.

Wakuliima watatu wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wameinama kwenye eneo la shamba kubwa lililolimwa zao aina ya kabichi. Uwepo wa mazao haya ya kabichi waashiria kilimo cha viwanda ambavyo hutegemea ardhi kubwa na kulimwa kwa mazao mengi kwa ajili ya shughuli za uzalishaji na uchakatajwaji wa bidhaa kiwandani.

Shamba kubwa la mimea ya nyanya ambapo kuna mkulima mmoja ambaye ameinama akiangalia mwenendo wa ukuaji mazao haya ya nyanya. Uwepo wa mazao haya mengi ya nyanya huashiria kilimo cha viwandani ambao hutegemea shughuli ya upandaji wa mimea mingi kwa ajili ya matumizi ya viwanda.

Eneo kubwa la upandaji wa uyoga, ambapo uyoga mweupe unakuwa kwa wingi na kwa utaratibu, uyoga umepangwa kwenye sehemu maalumu na kuna taa maalumu zinazotoa mwanga, huu ni mfano wa kilimo cha kisasa na cha viwanda ambapo mazao huzalishwa kwa wingi katika mazingira yanayodhibitiwa kuongeza tija.

Kiasi kikubwa cha uyoga mweupe uliopangwa na unaostawi kwenye udongo mweusi huyoga huu umejaa sehemu nzima ya shamba, hili lenye muundo wa banda la kitalu, hii inaonesha mfumo wa kilimo cha uyoga kwa ajili ya matumizi ya viwanda ambapo uyoga unalimwa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuhakikisha uzalishaji mkubwa.

Wafanyakazi wachache katika kiwanda cha kuchakata mazao wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi na barakoa wakiwa wanafanya kazi ya kupanga na kufungasha parachichi kwenye maboksi, kuna mfumo wa mitambo unaosaidia kusogeza matunda hayo. Hii inaonesha mchakato wa kilimo cha kisasa na biashara ya mazao ya kilimo katika ngazi ya viwanda.

Nyanya nyingi zikipita kwenye mfumo wa mashine za kupanga na kuchagua; nyanya zilizoiva vizuri zinabaki juu huku zile zenye kasoro au majani zikidondoka chini, hii ni ishara ya kilimo cha kisasa cha viwanda ambapo teknolojia na mashine hutumika kuchakata na kupanga mazao kwa wengi; na haraka kabla ya kusafirisha kwenda sokoni.

Banda kubwa la kisasa lililojaaa vifaranga vingi sana. Vifaranga hao wapo katika mazingira yaliyothibitiwa na kuna mifumo ya kulisha na kunywea maji ya kiautomatiki iliyo juu yao. Hii inaonesha mfumo wa ufugaji wa kuku wa kibiashara na wa kisasa zaidi kwa ajili ya viwandani.

Ng'ombe wengi wa maziwa ambao wanajulikana kwa rangi zao nyeusi na nyeupe wakiwa katika zizi la kisasa au shamba la viwanda, ng'ombe hao wamepangwa kwa mistari na wanazungukwa na uzio maalumu unaowaruhusu kula kutoka kwenye andaki la chakula, huu ni mfano wa kilimo cha ufugaji wa viwanda ambapo wanyama uwekwa pamoja kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa lengo likiwa ni kuongeza uzalishaji wa maziwa au nyama.

Shamba kubwa kwa brokoli likiwa limepandwa kwa utaratibu katika mistari iliyo wazi, mimea ya majani makubwa yenye afya na yamekomaa; mistari imeonekana kutengwa na inaashiria kilimo cha viwandani kinacholenga uzalishaji wa mazao kwa wingi.

Mkulima mwanaume akiwa ndani ya chafu iliyojaa mimea, mkulima huyo amesimama karibu na mimea ya nyanya na upande wa pili kuna mimea mingine. Hii inaashiria uzalishaji wa mazao ya kibiashara katika kilimo cha kiwandani, ambapo teknolojia ya chafu inatumika.

Chafu iliyotengenezwa kwa njia rahisi yenye nguzo za mbao na kufunikwa kwa turubai au plastiki. Ndani ya chafu hii kuna mimea midogo inaonekana ikikua. Chafu hii inatumiwa kulinda mimea dhidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa, na kuashiria kilimo cha kisasa cha viwanda, ambacho huongeza uzalishaji.

Shamba kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa likiashiria kilimo cha viwandani. Ng'ombe wamepangwa kwa utaratibu katika mabanda yenye vizuizi vya chuma wengie wakila wengine wakipumzika, kila ng'ombe ana kitambulisho masikioni vinavyoonesha matumizi ya teknolojia usimamizi wa mifugo. Hii inaonesha ufugaji wa ngombe kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa na nyama.

Trekta kubwa la kisasa likifanya kazi, kwenye shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Trekta hili lina vifaa maalum mbele vinavyofanya kazi ya kulima, kupalilia au kuweka mbolea, likipita katikati ya mimea. Hii ni ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa na mitambo mikubwa kwenye kilimo cha viwanda ili kuongeza ufanisi na uzalishaji.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa safu ndefu na zilizopangika vizuri ikiashiria kilimo cha kisasa na kikubwa kwa ajili ya viwanda. Ukubwa wa shamba na mpangilio wa mimea unaonesha matumizi ya teknolojia na mbinu za kilimo zenye lengo la uzalishaji mkubwa wa mazao ili kukidhi mahitaji ya viwanda kwa ajili ya kuchakatwa.

Shamba kubwa la zao aina ya stroberi, likilimwa ndani ya chafu au chini ya paa la plastiki. Mimea hii ya stroberi imepandwa kwenye safu ndefu zilizopangwa vizuri, zikifunikwa na matandazo meusi ya plastiki ardhini. Ambayo husaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magubu, hii inaashiria kilimo cha kisasa na cha viwada chenye lengo la uzalishaji mkubwa.

Miche midogo midogo iliyo pandwa vizuri katika safu za kuonyooka kwenye eneo la shamba kubwa kando ya miche hii midogo na mabomba ya rangi nyeusi, ikiwa imepita inasaidia katika shughuli za umwagiliaji kwa njia ya matone matone.

Eneo la shamba kubwa ambapo matuta ya kuotosha mazao yakiwa yamelimwa kwa mstari vizuri, ikiwa imepangiliwa vizuri katika shamba hili kuna mabomba yenye rangi nyeusi, ambayo husaidia katika umwagiliaji wa mazao hapa shambani.

Shamba dogo lenye mimea iliyopandwa kwa mistari, katikati ya mistari hii kuna bomba jeusi la plastiki linalotumika kwa ajili ya umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unaonyesha jinsi maji yanavyopelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na hii ni njia bora ya umwagiliaji kwa ajili ya kilimo cha kisasa na huokoa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani kwaajili ya kumwagilia miche midogo ya mimea, mfumo huo unatumia mabomba madogo yanayoelekezwa moja kwa moja kwenye kila mmea na maji hutolewa kwa matone ili yafike kwenye mizizi ya mmea moja kwa moja.

Eneo kubwa la shamba lenye matuta ya mimea ya mbogamboga, likiwa na mabomba membamba ya rangi nyeusi iliyowekwa kando na miche midogo hii ya mazao. Mabomba haya husaidia katika umwagiliaji, kwani hutoa maji kwa njia ya matonematone.

Shamba lenye udongo mwekundu ambapo mimea michanga imepangwa kwa mistari. Katika shamba hili lote kuna mabomba yenye rangi nyeusi ambayo husaidia katika shughuli ya umwagiliaji yaliyopangika kwenye kila mstari wa mimea. Mfumo huu unaashiria njia ya kisasa ya kumwagilia mimea ambapo maji hutolewa kidogo kidogo na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la mazao ya mimea ya mizizi likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone mimea inaonekana ikikua vizuri, na katikati ya mistari hii kuna njia maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya kupitisha maji. Hii ni njia bora na ya kisasa ya kilimo ambayo husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inanyeshewa vizuri na maji ya kutosha, kwa ajili ya ukuaji mzuri hasa katika maeneo yanayokabiliwa na uhaba wa maji.

Eneo la shamba kubwa linalolimwa mazao ya mbogamboga pamoja na mazao mengine ya aina hiyo ya mbogamboga, shambani hapo kukiwa na mabomba yenye rangi nyeusi; ambayo husaidia katika shughuli ya umwagiliaji kwani mabomba hayo hutoa maji kwa njia ya matonematone.

Mkulima akitumia mpira wa maji kumwagilia miche mingi ya mimea iliyopandwa kwenye mistari. Hii ni njia ya kawaida ya umwagiliaji inayotumia nguvu za mikono, ambapo maji hutolewa moja kwa moja kutoka kwenye mpira na kunyunyizwa kwenye mimea. Mkulima anaonekana akihakikisha kila mstari wa miche unapata maji ya kutosha. Hii ni njia rahisi na inayofaa kwa mashamba madogo au kwa miche.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia kwenye shamba la mimea. Kuna mipira kadhaa ya kunyunyuzia maji, ambayo inanyunyiza maji juu ya mimea. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji, ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Shamba lenye mimea iliyooteshwa na kupangwa kwenye safu za mistari na kwenye shamba hili kuna mabomba meusi ambayo husaidia katika shughuli ya umwagiliaji mabomba haya hutoa maji kwa mfumo wa matone na amelazwa kando na mimea kuhakikisha maji yanafikia mimea hasa kwenye mizizi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba lililotayarishwa kwa kilimo, bomba kuu la maji linaelekea katikati ya shamba na mabomba madogomadogo yanatoa maji karibu na eneo ambapo mimea itapandwa; hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kwa ajili ya kuhifadhi maji na kuongeza mavuno mengi shambani.

Shamba lenye mimea iliyopandwa katika mistari mirefu. Kila mstari wa mimea una bomba dogo jeusi la umwagiliaji, linalopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu unaonekana wazi ukilenga kuhakikisha maji yanatumika vizuri na kwa ufanisi.

Mkulima akiwa katikati ya kitalu cha miti midogo, akimwagilia maji kwa kutumia mpira wa bustani. Maji yanatoka kwenye ncha ya mpira kwa shinikizo la wastani. Hii ni njia rahisi na ya kawaida ya kumwagilia mimea hasa kwenye vitalu vidogo, ili kuhakikisha inapata maji ya kutosha.

Shamba lililotengenezwa kwa njia ya matuta, ambapo maji yanapita katikati ya mitari ya mimea iliyopangwa mbinu hii hujulikana kama umwagiliaji wa matuta inaruhusu mimea kupata maji yakutosha kwenye mizizi yake huku udongo ukiwa juu ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo bomba jeupe limewekwa ndani ya mfereji mrefu wa udongo, mfereji huu unapita katikati ya mashamba mawili yanayoonyesha mimea inakua vizuri, mfumo huu unatumika kusambaza maji kwa mimea ili kusaidia ukuaji wake.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyiziaji maji shambani, maji yanasambazwa kupitia mabomba na kunyunyizwa juu ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji ili kusaidia mazao yakue hasa katika maeneo yanayohitaji unyevu wa ziada wakati wa ukame.

Mandhari ya milima mikubwa yenye milele wenye theluji mlima mamoja wanaonekana kuangaziwa na jua linalochomoza, likiufanya ungae kwa rangi ya dhahabu sehemu ya chini imejaa mimea ya kipekee ikiwemo mti unaopatikana katika milima ya afrika mashariki.

Mandhari ya eneo kavu au lenye ukame sehemu ya mbele ikiwa na udongo mwekundu na mchanga, huku kukiwa na vichaka na miti michache iliyokauka, pia kuna milima mikubwa ikiyofunikwa na miti na mimea ya kijani kibichi, ikionyesha mazingira asilia ya savana yanaofaa kutumika na wanyama pori kama vile twiga.

Mandhari pana na ya kitropiki, iliyotawaliwa na uoto wa asili kama vile nyasi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka mbalimbali vyenye rangi ya kijani kibichi, pia kuna mkondo wa maji kama vile mto unaopitisha maji yanayoonekana kuwa na rangi ya kahawia.

Mandhari kubwa yenye udongo mwekundu na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna miti mingi iliyotawanyika na barabara ya vumbi inapita katikati ya eneo hili. Anga lina mawingu mepesi na mandhari hii inaashiria uwepo wa uoto wa asili wenye utulivu.

Madhari ya mlima wenye umbo la koni ukiwa umefunikwa kwa nyasi na miti ya kijani kibichi katikati ya mlima kuna msitu mdogo unaounda umbo la kipekee milima mingine yenye nyasi inaonekana nyuma na anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika hali hii ya hewa inaashiria mazingira ya kupendeza na yenye baridi.

Mandhari ya eneo tambarare lenye milima kwa mbali, kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti iliyotawanyika kwenye eneo hilo lenye uoto wa asili, hali hii inaonyesha mandhari nzuri na ya kupendeza ikionyesha mazingira na ardhi yenye rutuba.

Mandhari ya uanda wazi wa Afrika yenye sifa za savana. Ardhi ni kavu na yenye nyasi fupi za rangi ya manjano, ikionyesha msimu wa kiangazi au ukame. Kuna miti ya aina ya miiba, hasa mikoroga ambayo ina matawi iliyotapakaa na kutoa kivuli kidogo. Anga ni safi na bluu ikiwa na mawingu machache ikiongeza hisia ya utulivu na uwazi wa mazingira haya.

Madhali pana na kubwa ya kichupiki ikiwa na miti mingi yenye kijani kibichi pamoja na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi, na vichaka vidogo vidogo vingi, vyenye rangi ya kijani kibichi kwa mbali kuna milima ilio funikwa na rangi ya kijani kibichi na jua linaonekana kwa mbali likichomoza.

Eneo pana likiashiria uwepo wa mandhari nzuri ya asilia yenye rangi ya kijani kibichi, kwenye mandhari hii kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka vidogo, anga linaonekana likiwa na mawingu meupe na lenye rangi ya bluu ikiashiria uwepo wa mandhari nzuri ya utulivu na asilia.

Mandhari ya mto mpana ulio na rangi ya bluu iliyokolea, ukiakisi rangi ya anga, unapita katikati ya eneo lenye miti na mashamba, kuna mashamba machache yaliyopandwa upande wa kulia na miti mingi iliyopandwa kando ya mto, hii inaashiria mazingira ya asili na ya kuvutia.

Mandhari ya asili, katika mandhari hii kuna mlima mrefu wenye mimea ya kijani kibichi upande wa kushoto na eneo la wazi lenye udongo wenye rangi nyekundu upande wa kulia, anga ina mawingu mazito yanayoashiria hali ya hewa inabadilika, hii inaonesha mandhari ya asili ilotawaliwa na uoto wa kijani kibichi.

Mandhari ya porini ambapo kuna uwanda mpana wenye nyasi kavu, kwa mbali kuna majengo ya mji yasiyoonekana vizuri yakiashiria umbali wa jiji kutoka eneo hili la porini pia kuna miti iliyotawanyika, hii inaonyesha jinsi mandhari ya porini inavyoweza kuwepo karibu na maeneo ya mjini ikitengeneza uwanda wa kipekee.

Mandhari pana na kubwa ya savana yenye nyasi na uoto mwingine wa asili wenye rangi ya kijani pamoja na rangi ya kahawia. Kwenye mandhari hii kuna miti pamoja na milima viliyovunikwa na mimea ya kijani kibichi; aidha kuna wanyama pori kama tembo wakiwa wanakula nyasi ardhini.

Eneo kubwa lenye mandhari ya kijani kibichi, ambapo yupo twiga mwenye mabaka ya rangi ya kahawia, amesimama akiwa amezungukwa na miti midogo yenye rangi ya kijani kibichi, kwa mbali kuna majengo ikionyesha kwamba eneo hili limepakana na maeneo ya mjini.

Mandhari ya mazingira asilia yenye ziwa kubwa lililozungukwa na miti na milima kwa mbali, katikati ya ziwa kuna kisiwa kidogo kilichotawaliwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Milima pia ina uoto wa kijani kibichi na anga linaonekana likiwa na rangi ya bluu. Hii inatoa taswira ya uzuri na utulivu wa mazingira ya asili.

Mandhari pana na ya kuvutia yenye anga la bluu iliyokolea na mawingu mepesi, chini kuna tambarare kubwa zenye nyasi na milima yenye rangi ya kijani kibichi. Huku mbali kukiwa na safu za milima mbele kukiwa na nyumba au sehemu za paa za nyumba mbili, ikionyesha mazingira yaliyopakana na makazi ya watu.

Mandhari kubwa na pana yakichupiki yenye rangi ya kijani kibichi kuna milima kwa upande wa kushoto ambayo imefunikwa na miti pamoja na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Na pia kuna miti pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi , hii inaashiria mandhari asilia na utulivu.

Mazingira ya mto mpana unavyopita katikati ya msitu mnene au ardhi ya savana, maji ya mto yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia au tope, ikionyesha udongo mwingi uliotiririshwa kutoka juu na daraja dogo linaloonekana kuvuka mto huo, na upande wa pili kuna msitu wa kijani kibichi. Mandhari hii inaonyesha mfumo wa asili wa mto na mazingira yake.

Mandhari ya porini kuna mto mdogo unapita katikati ya bonde la nyasi na miti michache kwa mbele kukiwa na nyasi ndefu na kwa mbali kuna milima na anga lenye mawingu, hii inaashiria mandhari ya pori au eneo la wazi ambapo asili inatawala.

Mandhari ya eneo kavu lenye mto mkubwa unaopita katikati. Maji ya mto yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia, yakipita karibu na miti ya kijani kibichi iliyokuwa kwenye kingo za mti huu. Eneo lote linaonekana kuwa na miti midogo na mimea iliyokauka, kuashiria mazingira ya ukame huku mto ukiwa ndio chanzo kikuu cha maji sehemu hii.

Mandhari ya porini, ambapo barabara ya udongo mwekundu inapita katikati ya miti na nyasi, mbele kuna mlima mkubwa uliofunikwa na miti na anga lina rangi ya bluu likiwa na mawingu meupe, hii inaonesha uzuri wa asili wa maeneo ya pori ambayo yamejaa miti, milima na ardhi asilia.

Mandhari ya mlima mkubwa uliofunikwa na kijani kibichi, mlima huu na miteremko mingi na sehemu zake zimefunikwa na mimea na miti, mbele ya mlima kuna nyasi ndefu na vichaka, na anga linaonekana likiwa na mawingu mengi meupe. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira ya milimani.

Mandhari ya milima mikubwa na yenye miti mingi, kuna bonde kubwa lenye mimea ya kijani kibichi na kwa mbali anga lina rangi ya bluu na mawingu mepesi, hii inaonyesha uzuri wa asili wa mandhari ambapo misitu na milima vinatawala eneo hili.

Mandhari ya asili ya mambo mlima Kilimanjaro uliofunikwa na theluji, unaonekana kwa mbele. Pia kuna mti mkubwa na miti mingine midogo iliyotawanyika katika eneo lenye nyasi nyingi za kijani kibichi. Hii inaonyesha uzuri wa mandhari ya asilia inayojumuisha milima miti na nyasi.

Mandhari kubwa na pana ya savanna iliyotawaliwa na uoto wa asili, ikiwemo nyasi zilizokauka pamoja na miti na vichaka zenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna twiga watano waliosimama kwenye mandhari hii na anga likiwa la bluu na mawingu mepesi yakitawala anga hili.

Mandhari ya savana yenye nyasi kavu za rangi ya dhahabu, na miti michache ya mvumo iliyo tawanyika katika sehemu ya mbele mti mkubwa mvumo unaonekana, huku nyuma kukiwa na milima midogo na anga lenye mawingu mazito linaloashiria jua linazama au hali ya hewa inabadilika.

Mandhari nzuri ya asili ikiwa na ziwa lenye maji tulivu yanayo akisi anga la mawingu, kuzunguka ziwa kuna vilima vilivyofunikwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi kuonesha uzuri wa mazingira ya asili na utulivu wa mandhari hii.

Mandhari pana ya asili ikiwa na nyasi za kijani kibichi na miti mingi yenye majani mabichi, katika sehemu za mbele kuna kundi la pundamilia wakila nyasi na mbali zaidi kuna wanyama wengine wachache, anga lina mawingu mepesi na mazingira yote yanatoa picha ya utulivu na uzuri wa wanyama pori katika makazi yao asilia.

Mandhari pana ya asili yenye uoto wa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, katikati kukiwa na bonde lililofunikwa na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, pia kwa mbali kuna vilima na anga likiwa na mawingu mepesi. Hii inaashiria uwepo kwa mazingira ya asili.

Mfugaji wa nyuki akiwa amevaa maalumu ya kujikinga, ameshika masega ya asali yenye nyuki wengi pia kuna mizinga kadhaa ya nyuki iliyopangwa karibu naye, hii inaashiria ufugaji wa nyuki kama aina ya ufugaji unaofanyika kwa ajili ya kupata asali.

Mbuzi wawili wakiwa wamefungiwa katika banda la mbao, wanakula majani. Mbuzi mmoja Ana kitambulisho sikioni, ishara ya ufugaji wa kisasa unaotumia usimamizi wa mifugo. Hii inaashiria ufugaji wa wanyama kwa malengo ya kibiashara, ambapo afya na lishe ya wanyama hudhibitiwa vizuri.

Kundi la wafugaji wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga na wakipeana miongozo. Mmoja ameshika sega la nyuki ambalo kuna nyuki wengi, hii inawakilisha ufugaji wa nyuki ambapo wafugaji hawa huchukua hatua za kitaalamu za kuvuna asali na bidhaa nyingine za nyuki.

Mfugaji akimlisha mbuzi wake majani, mbuzi huyu ambaye amefungiwa katika banda la mbao anainua kichwa chake kula majani haya kutoka kwa mfugaji. Hii inaashiria mbinu za ufugaji ambapo wanyama hupewa lishe bora na utunzwa vizuri ndani ya banda ili kupata afya nzuri na kuongeza uzalishaji wa nyama na maziwa.

Mbuzi mwenye rangi nyeupe ambaye kichwa chake kina rangi ya kahawia, akiwa amesimama kwenye eneo lenye nyasi za kijani kibichi. Mbuzi huyu anaonekana kuwa na afya njema na amesimama kwa utulivu, hii inaashiria ufugaji bora wa mbuzi kama sehemu ya kilimo cha mifugo.

Mbuzi kadhaa wakiwa wamefungiwa katika banda la mbao wanakula kutoka kwenye chombo cha kulishia wakiwa wazima na wenye afya. Hii inaashiria mfumo wa ufugaji wa mbuzi wa kisasa ambapo wanyama hutunzwa katika banda safi wakipata lishe bora na usimamizi mzuri kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa na nyama iliyo bora.

Mfugaji ambaye ni mwanaume akimwaga chakula kwa kundi la bata weupe, mfugaji huyo ameshika mfuko akiwa anatoa chakula kwa ajili ya bata hawa ili waweze kupata chakula. Hii inaonyesha shughuli za kila siku za ufugaji wa bata kwa ajili ya upatikanaji wa mayai pamoja na nyama.

Banda kubwa na la kisasa, ambalo husaidia katika ufugaji wa kuku, ndani ya banda hili kuna kuku wenye rangi nyeupe wakiwa wanatembea na wengine wakiwa wanapata chakula kutoka kwenye vyombo vyao vya chakula.

Ufugaji wa kuku wa kisasa, wakiwa kwenye mabanda yao maalumu ya chuma, kwenye mabanda haya kwa nje kuna vyombo maalum ambavyo vya kuwekea chakula na kando kukiwa na mabomba yanayowasaidia katika upatikanaji wa maji. Hii inaashiria ufugaji wa kuku, kwa ajili ya upatikanaji wa mayai na nyama.

Mfugaji wa kuku ambaye ni mwanaume, akiwa amesimama mbele ya banda la kuku, amevalia mavazi ya kazi. Ameshika kuku wawili mmoja kila mkono huku akiwa amezungukwa na kundi kubwa la kuku wa rangi mbalimbali. Hali hii inaonesha mfumo wa ufugaji wa kienyeji wa kuku au wa biashara ndogo.

Mwanamke amesimama ndani ya banda la kufuga bata akiwatazama bata hao, kuna bata wa rangi mbalimbali na ndani ya banda kuna mabakuli ya chakula, pamoja na kidimbwi cha maji. Hii inaonesha ufugaji wa bata kwa ajili ya kupata mayai na nyama.

Kundi la kanga wa tatu wakiwa wamesimama kwenye nyasi khanga hawa na rangi ya kijivu na madoa meupe na vichwa vyao vina rangi nyekundu na nyeupe, hii inaashiria ufugaji wa kanga kwa matumizi ya upatikanaji wa mayai au nyama.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa kuku wengi wakitembea kwa uhuru, watu wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi au wataalamu wa mifugo wapo ndani ya banda wakisimamia kuku. Kuna vyombo vya chakula na maji vimetapakaa bandani, ikionyesha ufugaji wa kuku wengi kwa ajili ya matumizi ya nyama au mayai.

Vyombo vidogo vyenye rangi nyeusi vilivyopandwa mbegu, na kupangwa kwa utaratibu kwenye meza. Katika kila chombo kuna udongo na miche midogo iliyoanza kuchomoza. Hali hii inaonyesha mchakato wa kuandaa miche ambayo ni muhimu katika kilimo cha mbegu.

Miche midogo ya mimea ikiwa imepandwa kwenye vyungu vidogo vya plastiki na kuwekwa kwenye trei lenye rangi nyeusi. Miche hii imestawi vizuri na ina rangi ya majani ya kijani kibichi, hii ni ishara ya kuanzisha mbegu au kutunza miche kabla ya kuhamishiwa shambani, njia inayotumika sana katika kilimo cha mbegu ili kuhakikisha ubora wa miche.

Kifungashio cha mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, ambacho kina rangi tofautitofauti. Kifungashio hiki kina picha ya mmea uliokomaa, pia ni muhimu katika kilimo cha mbegu kwani kina mbegu bora zilizochaguliwa kwa ajili ya wakulima, na huonesha jinsi mbegu zinavyowekwa katika vifurushi kwa ajili ya biashara na kilimo.

Paketi ya mbegu za mboga ikiwa na chapa ya kampuni na paketi hii inapicha mmea sukumawiki wenye majani makubwa ikionyesha aina ya mbegu zilizomo ndani. Hii inaashiria bidhaa za biashara ya mbegu zilizopangwa na kufungashwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima.

Magunia yaliyojazwa na aina mbalilmbali za nafaka na mbegu kam vile: maharage, njugu, na choroko zikiuzwa sokoni. Ingawa nafaka hizi zimeandaliwa kwaajili ya chakula, zimetokana na shughuli za uzalishaji wa mbegu na hii inaonesha matokeo ya mwisho ya kazi ya wakulima, jinsi mbegu huzalisha mazao mazuri na kupelekwa sakoni.

Rafu ya duka iliyopangwa kwa pakiti za mbegu za maua mbalimbali kila pakiti inapicha ya maua yanayotarajiwa kuota na jina la kampuni, hii inaonesha umuhimu wa kilimo cha mbegu ambapo mbegu huuzwa zikiwa zimefungashwa kwa wateja, kukuza biashara na upatikanaji wa mbegu bora tayari kwa uzalishaji wa maua yaliyo bora.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye safu za kiwima kwenye eneo la shamba. Kando ya miche hii kuna mabomba au mipira miembamba myeusi ambao husaidia katika shughuli za kilimo. Hii inaashiria umuhimu wa kilimo cha mbegu ambapo miche hupandwa kabla ya kuhamishiwa kwenye shamba kubwa.

Kitalu cha kisasa cha miche, ambapo kuna miche midogo ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu, katika mifuko au trei ndogo za plastiki, kuna njia katikati inayopita na miche imepandwa kwa wingi ikiashiria uzalishaji mkubwa. Hii inaonesha umuhimu wa kilimo cha mbegu, ambapo miche huandaliwa kwanza kabla ya kupandwa shambani.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mstari. Una mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, ambapo kuna mabomba meusi yaliyolala chini, kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii. Mfumo huu unaashiria matumizi bora ya maji katika kilimo.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika karibu na kitanda cha miche. Wakiwa wanaweka mbegu kwenye kitalu kwa uangalifu na mmoja ameshika pakiti ya mbegu. Hii inaashiria mchakato wa kilimo cha mbegu ambapo wataalamu na wakulima wanashirikiana kupanda ila kupata mazao bora.

Shamba lililotayarishwa kwaajili ya kilimo cha kisasa ambapo, mimea michanga imepandwa katika mistari iliyopangwa vizuri, kuna mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone unaotumika kusambaza maji kwa kila mmea. Kilimo hiki kinaweza kutumia kitalu kinaonesha umuhimu kwa kilimo cha mbegu kwani mbegu bora huweza kuotesha miche yenye afya na utaratibu ili kutoa mavuno mazuri.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye trei za mbegu; kila mche imeota na una majani machanga yakionesha mchakato wa kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hupandwa katika mazingira maalumu ili kukuwa miche kabla ya kuhamishiwa shambani, udongo inaonekana kuwa na unyevunyevu kuthibitisha kwamba miche inanyeshewa maji na inatunzwa vizuri.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya machungwa pamoja na rangi ya bluu pamoja na njano, ikiwa na picha zikiashiria kwamba ndani yake kuna mbegu za zao la tikiti. Kifungashio hiki pia kinatoa taarifa ya uzito wa mbegu hizi ambao ni gramu tano.

Aina mbalimbali za vifungashio vya mbegu za mboga mboga, vifungashio hivi vimepangiliwa vizuri katika duka la vifaa vya kilimo na kila kifungashio kina jina la mmea, aina ya mmea na tayari kwa kuuzwa. Hii ni sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu ambapo mbegu zenye ubora hupandwa, huvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima.

Rafu zilizopangwa vifungashio vyenye mbegu tofauti tofauti, vifungashio hivi vikiwa na rangi ya kahawia vinapicha vya kuonesha aina ya mimea zitokanazo na mbegu hizi vilivyomo ndani ya vifungashio hivi. Juu ya rafu hizi kuna lebo zinazoashiria bei za mbegu hizi za mazao.

Miche midogo ya mimea ikiwa imepandwa kwenye trei maalumu zenye matundu mengi, kila tundu moja lina mche mmoja unaostawi vizuri, hii ni njia ya kisasa ya kuotesha miche kabla ya kuihamishia shambani, katika kilimo cha mbegu ili kuhakikisha ubora na ukuaji wa mbegu za mimea.

Pakiti ya mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, pakiti hii imeandikwa na inaonesha picha ya mmea unaokua, hii inaashiria umuhimu wa kilimo cha mbegu bora, ambapo mbegu huuzwa zikiwa zimefungashwa tayari kwa mkulima ili kupata mavuno bora.

Trei nyingi za mbegu zikiwa zimepangwa kwa uangalifu kila moja ikiwa na aina tofauti ya miche ya mimea, hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hupandwa katika mazingira salama na yanayodhibitiwa ili kuhakikisha zinachipuka na kukaa vizuri kabla ya kupandwa shambani.

Miche ya midogo ya mimea iliyoota kwenye vyungu vidogo vyungu hivi vimewekwa ndani ya kreti. Hii inaashiria mwanzo wa mchakato wa uzalishaji wa mbegu, ambapo mbegu hupandwa kwanza katika mazingira yaliyodhibitiwa kabla ya kuhamishiwa shambani .

Kifungashio chenye rangi za kijani, nyeupe pamoja na njano ambayo ina picha ya zao la kilimo, zao hili aina ya "Asparagus" lipo tayari kwajili ya kupelekwa shambani na kuoteshwa, na hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora za kilimo tayari kwajili ya kuoteshwa shambani.

Mbegu za maua zikiwa duka katika kila kifungashio cha mbegu kina jina la mmea aina yake na picha ya huo, bei ya mbegu hizi imeonyeshwa kuwa ni shilingi 310 hii inaonyesha hatua ya mwisho ya mchakato wa kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huwekwa sokoni kwa ajili ya wakulima au wapenda busta ni kwa ajili ya manunuzi teyari kwa kupandwa.

Meza iliyojaa bakuli nyingi za mbegu za aina mbalimbali, zikiwa zimetengwa kwa ajili ya kilimo. Bakuli hizi zikiwa na mbegu tofautitofauti kama vile; maharage, njugu na mbegu za nafaka, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Hii inaashiria maonyesho ya mbegu au soko la mbegu za kilimo.

Kifungashio chenye rangi tofauti kikiwa na picha ya zao la kabichi ambalo limekwisha kuoteshwa na kukomaa vizuri kwenye eneo la shamba kifungashio hiki pia kina nembo likionyesha jina la kampuni ambalo hutumika kuzalisha mbegu hizi, hii huashiria kwamba kifungashio hiki chenye mbegu ya zao la kabichi ipo tayari kwa kuuzwa kwa wakulima ili kusaidia katika ukuaji wa mazao bora shambani.

Kitalu cha kisasa kimejaa miche midogo, iliyopandwa kwenye trei ndogo na kupangwa kwa utaratibu. Hii huonyesha umuhimu wa kilimo cha mbegu, ambapo miche huandaliwa kwanza katika mazingira maalumu yaliyodhibitiwa, ili kuhakikisha ukuaji bora kabla ya kupandwa kwenye shamba kubwa.

Kifungashio cha mbegu za mchicha kikiwa na chapa ya kampuni, kwenye kifungashio hiki kunapicha ya mchicha uliokomaa, na hii inawakilisha bidhaa za kilimo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo, ikionesha umuhimu wa kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha mbegu kikiwa na jina la kampuni lenye rangi ya kijani. Kifungashio hiki kina picha ya mboga ya waikiki na hii inaashiria kuwa ni mbegu bora zilizoboreshwa kwa ajili ya shughuli za kilimo. Pia kuna maelezo ya kuthibitisha uhalali wa mbegu kwa kutuma ujumbe mfupi.

Shamba la mbegu au miche midogo iliyopandwa kwa mistari na kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo ambayo hutumika kuhakikisha mimea inanyeshewa maji ya kutosha bila kupoteza maji mengi. Mistari ya miche michanga inaonekana ikichipua kutoka kwenye udongo mwekundu, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakiwa yamepangwa kando yake.

Vyombo vya plastiki vilivyojaa udongo na vimepandwa mbegu zilizoota. Katika kila chombo kuna miche midogo ya kijani, iliyoanza kuchomoza kutoka kwenye udongo. Hali hii inaonesha mchakato wa kuandaa miche, ambayo ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu, kabla ya kuhamishia mimea shambani au bustanini.

Kifungashio kikiwa na rangi tofauti tofauti cha mbegu, kifungashio hiki kina picha ya mboga na hii inaashiria kuwa ni mbegu bora zilizoboreshwa kwa ajili ya shughuli za kilimo, pia kuna maelekezo ya kuthibitisha uhalali wa mbegu hizi kwa kutumia ujumbe mfupi jambo linaloonesha ubora na uaminifu katika biashara hii ya mbegu.

Kifungashio kidogo cha mbegu za nyanya, zenye uzito wa gramu ishirini na tano. Kifurushi hiki kina picha ya nyanya nyekundu na kikiwa tayari kuuzwa kwa wateja ndani ya duka la pembejeo za kilimo. Hii ni ishara ya biashara ya mbegu bora zilizotengenezwa kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Muuzaji wa duka akiwa amesimama ndani ya duka na amevaa nguo za kawaida, akiwa ameshika kifungashio chenye rangi nyeupe ikiwa na mbegu za mazao ndani yake za rangi ya kijani. Pia kuna rafu zilizopangiliwa mbegu hizi, ikiashiria kuwa duka hili kusaidia katika uuzaji na upatikanaji wa mbegu bora za mazao.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, kila mche umeota na una majani machache huku ikionekana kutunzwa kwenye eneo maalumu kama kitalu, hii inaashiria mchakato wa kukuza mbegu, kutoka hatua ya kuota hadi kuwa miche tayari kupandwa shambani.

Kundi la watu wakifanya kazi shambani kwa kupanga mahindi kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe wengine wakiwa wanashika mahindi hayo na kuyakagua kwa sheria mchakato wa kuchagua na kuandaa mbegu. Hali hii inaweza kuwa sehemu ya uvunaji na maandalizi ya mbegu bora za mahindi kwa ajili ya kilimo cha msimu ujao.

Kitalu chakisasa kilicho jaa miche midogo ya mimea iliyo pandwa katika trei, miche hii imepangwa kwa utaratibu ikisubiri kuhamishiwa shambani hii ina ashiria umuhimu wa kilimo cha mbegu ambapo miche huaandaliwa kwanza katika mazingira yaliyo zibitiwa, kabla ya kupandwa kwenye eneo kubwa ili kuhakikisha ukuaji mzuri na mavuno bora.

Paketi ya mboga za majani aina terere ikiwa katika vifungashio vyenye rangi ya aina tofautitofauti. Ufungashaji huo ni muhimu wakulima wa mbegu kwa unatoa taarifa kuhusu aina ya mbegu, uzito na ubora wake, ikihakikisha upatikanaji wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na lundo kubwa la magunia ya mbegu au mazao ya kilimo pamoja na lundo la mbegu zilizomwagwa chini kwenye turubai, bango linaloonekana kwa nyuma likiashiria msaada wa ushirikiano katika sekta ya kilimo, hii inaonesha umuhimu wa mbegu bora katika kilimo na juhudi za mashirika na wakulima katika kuboresha uzalishaji wa mbegu na mazao.

Daktari wa mifugo mtaalamu wa wanyama akimtunza mbwa mkubwa mwenye rangi ya kahawia, yuko ameinama akimshika mbwa shingoni jambo linaloweza kuashiria anatoa matibabu au ukaguzi wa kawaida. Hii inaashiria kwamba mtaalamu huyu amejikita katika utoaji wa huduma ya afya kwa mifugo hawa.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao na bati lenye sehemu mbili, kuna vyombo vya kulishia chakula na maji mbele yake. Banda hili linatoa makazi mazuri na salama kwa mbwa, hii inaashiria umuhimu wa utunzaji bora wa wanyama wa nyumbani kama sehemu ya huduma za mifugo ambazo zinajumuisha kuhakikisha wanyama wanaishi katika mazingira bora.

Mbwa mdogo akiwa anakunywa maji kutoka kwenye bakuri ya chuma karibu na kibanda chake cha kulala; hii inaonesha umuhimu wa utunzaji wa afya ya mbwa ambayo ni sehemu ya huduma za mifugo. Kibanda hiki kinampatia mbwa huyu sehemu ya kulala na bakuri hizi mbili za chuma, moja ya chakula na nyingine ya maji inahakikisha anapata lishe bora na maji safi.

Wataalamu wawili, waliojikita katika utoaji wa huduma za afya ya wanyama, mmoja akiwa amevaa nguo za rangi nyeupe na mwingine amevaa nguo za rangi ya bluu. Wataalamu hawa, mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa amesimama, akimshikilia mnyama huyu aliyeletwa kwa ajili ya uchunguzi. Hii inaashiria utoaji wa huduma za uchunguzi au za matibabu kwa wanyama hawa wa kufugwa au wa nyumbani.

Vibanda ya kuku vilivyotengenezwa kwa mbao, vibanda hivi vimetengenezwa kwa njia ya kisasa ili kutoa makazi salama na safi kwa kuku ambao ni muhimu kwa afya yao na kupunguza magonjwa. Vibanda hivi vina mlango na madirisha yenye wavu ikiruhusu hewa kuingia na kuzuia wadudu au wanyama wengine wasiingie, hii inaonyesha umuhimu wa utunzaji bora wa nyama katika ufugaji huu wa kuku.

Daktari wa mifugo mtaalamu wa wanyama akisimamia mbwa wengi ndani ya banda lao la kufugia, mbwa hawa wametunza katika eneo lililotengwa maalumu na wanaonekana wakiwa na afya nzuri, hii inaashiria umuhimu katika huduma za mifugo katika utunzaji matibabu na usimamizi wa wanyama hasa katika vituo vikubwa vya kufugia.

Mbwa akiwa amesimama kwenye banda lake kubwa lililotengenezwa kwa mbao, banda hili lina ghorofa mbili na sehemu ya nje pamoja na vyombo viwili (kimoja cha kulishia chakula na kingine cha maji). Hii inaashiria utunzaji bora wa wanyama wa nyumbani kama sehemu ya huduma za mifugo, ambapo mazingira bora ya kuishi ni muhimu kwa afya na furaha ya wanyama.

Mbwa akiwa ndani ya banda maalumu la kubeba wanyama, mbwa huyu anarangi ya kahawia na ameketi akiwa ametoa ulimi nje hii inaashilia usafirishaji salama wa wanyama wa nyumbani kama sehemu ya huduma za mifugo.

Mbwa mwenye rangi nyeusi na kahawia, akitoka kwenye banda lake la kulala lililojengwa kwa mbao, banda hili lina paa la bati na hii inaashiria mazingira ya kufugwa kwa mbwa, au sehemu maalumu ambapo wanyama huwekwa, kwa ajili ya kupata matibabu au uchunguzi wa kina.

Mnyama wa porini aina ya swala akiwa kwenye eneo la pori, akiendelea na shughuli zake za malisho. Mnyama huyu mwenye rangi ya kahawia akiwa na mapembe mawili meusi, huvutia sana watalii inayosaidia ongezeko wa pato la taifa.

Mnyama aina ya nyani akiwa na manyoya ya rangi nyeusi pamoja na kijivu, akiwa na mkia mrefu wenye rangi nyeusi. Mnyama huyu yupo katika mazingira na makazi yake asilia ya kitropiki, na huvutia sana na watalii kuja kumwangalia na husaidia katika ongezeko la pato la taifa.

Mnyamapori aina ya tumbili akiwa kwenye makazi yake asilia. Tumbili huyu ana nywele nyeusi, uso wake ni wa rangi wa kijivu, macho yake yanaonekana wazi na kuna nyasi ndefu nyuma yake. Hii inaashiria mnyama wa porini na ambaye ni sehemu ya mazingira haya asilia.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na twiga wawili akiwa amemshika twiga mmoja kichwa, hali hii inaweza kuonyesha mazingira ya uifadhi wa wanyama au mahali ambapo wanyama pori hutunzwa na kulindwa na inasisitiza umuhimu wa wa uhifadhi wa wanyama.

Kundi la twiga watatu wakiwa kwenye sehemu hii ya hifadhi ya wanyama pori, wakiwa wameshikwa na wanalishwa kutoka kwa watu waliofika sehemu hapa, ili kuweza kuangalia tukiohawa kando ya tiga kuna mabesini rangi ya blue ambayo yana maji ambayo hutumika kwa ajili ya kuwapatia hawa maji.

Kundi la nyoka kadhaa wakiwa wamejikusanya pamoja kwenye kona ya nyasi kavu, nyoka hao wana rangi tofauti wengine weusi na wengine kijivu. Hii inaashiria tabia ya nyoka porini kuishi pamoja au kujificha mahali pamoja hasa wakati wa kujistiri.